Kituo kidogo kinachotumia kifaa cha teknolojia kubwa ya kisasa, kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali za kifedha, kama vile: kutoa pesa, pamoja na kuangalia salio.

Benki ya kimataifa inayotoa huduma mbalimbali za kifedha kwa wateja wao ikiwemo mikopo, uwekezaji, kadi za kidigitali, na kusaidia biashara.

Benki kubwa ya kimataifa, inayofanya kazi ya kutoa huduma mbalimbali za kifedha, kama vile: akiba, mikopo, kadi, pamoja na malipo ya kidigitali.

Benki kubwa ya kimataifa inyofanyakazi katika nchi mbalimbali barani Afrika kwa kutoa huduma ikiwemo akaunti za akiba pamoja na mikopo.

Taasisi kubwa kwa mfano benki inayojihusisha na huduma mbalimbali za kifedha, kama vile kuweka na kutoa pesa kupata mkopo kuhifadhia amana na kusimamia malipo ya wateja wao.

Watu wengi wapo ndani ya nyumba ya starehe wakipata huduma tofauti, kama vile vinywaji vya kilevi, vyakula, pamoja na burudani ya muziki wa kulipia.

Mhudumu anafanya kazi ndani ya nyumba ya starehe, inayotoa huduma mbalimbali kwa wateja wao, kwa mfumo wa kulipia kama vile: vinywaji, vyakula na burudani.

Eneo kubwa la kisasa na kifahari linatumika kutoa huduma mbalimbali kama vile vyakula, vinywaji, na burudani ikiwemo kuangalia tamthilia.

Watu wengi wa jinsia na umri mbalimbali wapo kwenye eneo kubwa la kisasa la kibiashara linalotoa huduma tofauti kama vile burudani.

Mhudumu aliyevalia nguo za kazi amesimama kwenye eneo la mapokezi, kwa ajili ya kuwasikiliza wateja wake wanaohitaji huduma zikiwemo:chakula, vinywaji nakadhalika.

Eneo kubwa la kifahari linalojihusisha na kutoa huduma mbalimbali kwa wateja wao kama vile vinywaji, chakula, burudani na kadhalika kwa mfumo wa kulipia.

Chombo kidogo cha moto kilicho kisafi na kipya, kimewekwa kwenye eneo la biashara kwa muonekano mzuri, ili kuweza kuvutia wateja waweze kununua.

Kampuni inayojihusisha na uuzaji wa vyombo mbalimbali vya moto vya usafiri, kama vile magari madogo ya kisasa kwa wateja wao, inatoa huduma ikiwemo; mikopo, ukarabati na bima.

Eneo dogo la kibiashara, linalojihusisha na uuzaji wa vyombo vya moto aina mbalimbali vya kampuni ya Hyundai, kama vile; magari mapya na yaliyotumika.

Eneo kubwa linalonihusisha na kununua au huuza vyombo vya moto aina mbalimbali kama vile magari madogo ya kisasa, mara nyingi huweka huduma ikiwemo ukarabati, matengenezo au mikopo ili kuwaridhisha wateja.

Eneo kubwa la kisasa limepanga vyombo vya moto aina mbalimbali kama vile magari mapya na yaliyotumika kwa lengo la kuwauzia wateja wao.

Eneo kubwa zuri la kisasa, kwa ajili ya biashara ya uuzaji wa vyombo vya moto aina mbalimbali, kama vile; magari madogo, yaliyotumika au mapya.

Magari ya aina na rangi mbalimbali, yaliyotengenezwa na kampuni tofauti, yamepangwa kwa muonekano mzuri kwenye eneo la biashara, ili kuvutia wateja wanunue.

Eneo dogo zuri la biashara, kwa ajili ya uuzaji wa vyombo vya moto aina mbalimbali kama vile, magari madogo yaliyotumika au mapya.

Magari mengi meupe yaliyotengenezwa na makampuni tofauti, yamepangwa kwenye eneo la wazi, la kibiashara ili kuvutia wateja, na kuweza kujipatia kipato.

Jokofu kubwa lipo kwenye eneo la duka la biashara linalouza bidhaa mbalimbali kama vile maziwa mtindi, yaliyochemshwa, mabichi au mgando.

Mteja amesimama nje ya kituo kidogo cha biashara, kinachotumia teknolojia ya kisasa kwa ajili ya uhifadhi utunzaji na uzaaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe.

Kituo cha kibiashara kinatumika na wateja mbalimbali kwa ajili yakupata huduma ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa au kienyeji kama vile mgando na mtindi.

Mteja amesimama nje ya duka la kibiashara anasubiri kupata huduma ya bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe kama vile mgando au mtindi.

kifaa kikubwa cha kibiashara kinatumia mfumo wa teknolojia ya kisasa, ili iweze kutunza na kuhifadhi na kuuza bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ngombe.

Kituo kidogo cha biashara, kinachotumia jokofu la umeme, kwa ajili ya utunzaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, yenye ubora na viwango vya juu.

Mteja yupo kwenye kituo kidogo cha biashara kinachojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali kama vile, maziwa ya ng'ombe kwa matumizi ikiwemo nyumbani.

Duka dogo linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe; yaliyosafi, ya ubora, na kuhifadhiwa vizuri kwa ajili ya matumizi ya kila siku ya mteja.

Mteja amesimama nje ya kituo kidogo cha biashara, akisubiri kupata huduma mbalimbali ya bidhaa ya maziwa ya ng'ombe, wa kisasa au kienyeji.

Jokofu limesimamishwa nje ya kituo kidogo cha biashara, kilichojikita na uuzaji wa bidhaa ya maziwa ya ng'ombe, ikiwemo mgando, ama mtindi.

Mtoto amesimama kwenye eneo la biashara, lililojikita na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, zilizopangwa kwa muonekano mzuri kama vile; mtindi na kadhalika.

Wateja wamesimama nje ya kituo kidogo cha biashara, wakijihudumia ili kuweza kupata bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, yaliyotunzwa kwenye jokofu.

Duka dogo linalojihusisha na kuuza bidhaa zinazotokana na maziwa ya ng'ombe wa kisasa au kienyeji kama vile: mabichi na mgando huduma hizi hutoa lishe bora kwa wateja.

Duka linalouza bidhaa zinazotokana na ng'ombe kama vile maziwa mtindi, mgando, siagi, jibini na kadhalika ambazo huhifadhiwa kwa ubaridi ili zisiharibike.

Duka maalumu linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe pekee, kama vile mgando, mtindi, yaliyochemshwa au mabichi.

Muuzaji wa jinsia ya kike yupo kwenye kituo kidogo cha biashara, anatumia chombo cha plastiki kwa ajili ya kupima maziwa mabichi, kulingana na kiasi husika anachohitaji mteja.

Duka kubwa la kisasa linajishughulisha na utunzaji na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng’ombe, wa kisasa na kienyeji, hasa kwa bei ya jumla.

Kifaa kidogo kinachotumika kwa ajili ya uuzaji na utunzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa au kienyeji, kama vile yaliyochemshwa.

Wateja wengi wamepanga foleni, nje ya kituo kidogo cha biashara, wanasubiri kupata huduma mbalimbali ya bidhaa ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa au wa kienyeji.

Mteja amesimama pembeni ya jokofu la umeme ,linalotumia teknolojia ya kisasa, kwa ajili ya biashara ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe.

Mtu yupo kwenye kituo kidogo cha biashara, kinachojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, kwa rejareja na jumla kama vile mtindi.

Eneo dogo maalumu la kibiashara ambapo, wateja wanaweza kununua bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe wa kisasa au wa kienyeji, ikiwemo mtindi, jibini, na kadhalika.

Kifaa kikubwa kinachotumia mfumo wa umeme kwa ajili ya utunzaji, na uhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, yanayoongeza virutubisho kwa watoto.

Duka maalumu linalolenga kuwapa wateja wao virutubisho kwa kuwauzia bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa na kienyeji kama vile: mtindi.

Jokofu linalotumia teknolojia ya kisasa kama kituo kidogo cha biashara kwa ajili ya kusaidia utunzaji, uhifadhi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya "rojo".

Jokofu la umeme lililosimamishwa kama kituo kidogo cha biashara, kinachouza na kutunza bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe wa kisasa, pamoja na kienyeji.

Jokofu kubwa linalotumika kwa ajili ya biashara ya uuzaji na utunzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe wa kisasa ,pamoja na kienyeji kulingana na kiasi cha mteja.

Wateja wamesimama nje ya duka dogo la kibiashara, wakisubiri kupata huduma mbalimbali, kama vile: maziwa mgando, mtindi, yaliyochemshwa au mabichi.

Wateja wa rika tofauti wamesimama mbele ya eneo la biashara, linalouza bidhaa tofauti kama vile maziwa ya ng'ombe yaliyochemshwa, mabichi, na mgando.

Duka dogo la kibiashara lililojikita na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng’ombe kwa bei rahisi kama vile: mtindi, mgando, yaliyochemshwa au mabichi.

Kituo kidogo cha biashara, kinachotumia jokofu la umeme, linalotoa ubaridi wa kiasi ili kuweza kuhifadhi bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, ikiwemo; mabichi.

Kituo kidogo cha biashara, kinatumia jokofu la umeme kwa ajili ya kuhifadhi na kuuza bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe, yanayosaidia kuongeza virutubisho kwa watoto.

Jokofu la umeme linalotumika kama kituo kidogo cha biashara kwa ajili ya utunzaji ,uhifadhi ,na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ya maziwa ya ng'ombe ikiwemo; yaliyochemshwa au mabichi.

Eneo kubwa la kibiashara linalotumika na wateja mbalimbali wanaonunua kwa jumla na rejareja, bidhaa za aina ya maziwa ya ng'ombe, ikiwemo mgando.

Kifaa kidogo kinachotumika kuweka maziwa na bidhaa zake, kama vile jibini na mtindi kwa muda mrefu pia kutoa joto la chini ambalo kuzuia ukuaji wa vijidudu .

Samani za aina mbalimbali kama vile viti na meza za ofisini, zimepangwa kwenye eneo la biashara kwa muonekano mzuri, ili kuweza kuvutia wateja tofauti wanunue.

Samani za ubora wa hali ya juu, zilizotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, zina rangi ya kahawia, zimepangwa kwa muonekano mzuri kwenye eneo la biashara ili kujipatia kipato.

Samani zimepangwa kwa muonekano mzuri, kwenye eneo la wazi la biashara. Zina rangi za kijivu na imetengenezwa kwa kutumia mbao ya miti imara, kama vile mpingo.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mbao imara kwa mfumo wa kubebana kinatumika maeneo kama vile shuleni, hospitalini au nyumbani. Kimewekwa kwenye eneo la biashara ili kujipatia kipato.

Eneo kubwa la kibiashara, lina mkusanyiko wa samani za aina mbalimbali, kama vile; makochi ya sofa ya kijivu na meza ya kahawia, yaliyotengenezwa kwa mbao imara.

Samani aina mbalimbali za rangi tofauti kama vile nyeupe, kijivu, nyeusi pamoja na kahawia zimepandwa kwenye eneo zuri ili ziweze kuuzwa.

Wauzaji wamepanga samani za aina mbalimbali kwenye eneo la biashara kwa muonekano mzuri, ili kuvutia wateja waweze kununua na kupata faida.

Seremala wapo kwenye eneo la wazi, wanaranda mbao kwaajili ya kutumia kutengeneza samani aina tofauti, kama vile viti, meza, makochi yatakayouzwa.

Aina ya samani inayoitwa kitanda, imetengenezwa kwa mbao ya miti imara kama vile mpingo, na kuwekwa kwenye eneo kubwa la wazi la biashara, ili kuvutia wateja.

Samani za aina mbalimbali kama vile makochi ya sofa ya rangi ya bluu, pamoja na meza ya kahawia, yamepambwa kwa muonekano mzuri kwenye eneo la biashara hili kuvutia wateja.

Hoteli ya ubora na viwango vya juu inatoa huduma za malazi, chakula, na burudani kidogo kwa wageni au watali,i hujengwa katika maeneo mbalimbali kama vile mjini.

Hoteli ya kisasa na kifahari inatumika kwa ajili ya kufanya biashara ya kutoa huduma ikiwemo malazi, chakula, na wakati mwingine burudani kwa wageni wanaolipia.

Eneo kubwa zuri la biashara, limejengwa kwa ajili ya kutoa huduma maalumu kwa wateja wao, ikiwemo; malazi, chakula na burudani kidogo kwa njia ya kufanya malipo.

Duka kubwa la mtaani linalopatikana karibu na makazi ya watu, linauza bidhaa za kila siku kama vile vyakula, vinywaji, na vifaa vidogo vya matumizi ya nyumbani.

Duka kubwa la mtaani lina mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali haswa za chakula kama vile: nyanya, karoti, mboga majani, vitunguu, matango, hoho, na kadhalika.

Wafanyabiashara wadogo pamoja na wakulima wapo kwenye eneo kubwa la wazi wakiuza bidhaa za aina tofauti kama vile nyanya kwa bei ya jumla na rejareja.

Sehemu maalumu ambapo wafanyabiashara hukutana kuuza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula, ikiwemo: ndizi, karoti, maembe, nyanya, machungwa na kadhalika.

Wakulima wa aina mbalimbali pamoja na wafanyabiashara wadogo, wapo sokoni, wamepanga bidhaa zao za chakula kwa muonekano mzuri ili kuvutia wateja wanunue.

Watu wa aina mbalimbali, wamekuja sokoni kwa ajili ya kununua bidhaa za matumizi ya kila siku nyumbani mwao, kama vile; nanasi, tikiti, ndizi na kadhalika.

Soko linalotumika na wafanyabiashara wadogo na wakubwa kwa ajili ya kutoa huduma na kuuza bidhaa tofauti kwa wateja wao kama vile vyombo vya kupikia.

Mfanyabiashara mdogo yuko kwenye eneo la soko, anawauzia wateja wake bidhaa mbalimbali za chakula, kama vile: machungwa, bamia na vitunguu.

Wateja wakike na wa kiume, wamekuja sokoni kwa ajili ya kufanya manunuzi ya vitu mbalimbali, ikiwemo; vyakula na vinywaji, vinavyotumika haswa nyumbani.

Soko kubwa la vyombo vya jikoni linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, kama vile: masufuria, frampeni, kisagio na kikunio; ni vifaa muhimu vya matumizi ya kila siku nyumbani.

Bidhaa za chakula za aina mbalimbali, kama vile: kabeji, hoho, karoti, matango, na maharage, yanauzwa na wafanyabiashara sokoni.

Bidhaa mbalimbali za chakula kama vile: hoho, vitunguu, nyanya, karoti, na viazi, vimepangwa na wafanyabiashara kwenye eneo la soko.

Eneo kubwa la wazi la kibiashara linalotoa huduma au kuuza bidhaa mbalimbali kama vile machungwa, maembe, ndizi, maboga na kadhalika.

Eneo kubwa la uwazi linalotumika na wakulima au wafanyabishara mbalimbali kwa ajili ya kuuza bidhaa za chakula ikiwemo nyanya kwa jumla na rejareja.

Eneo linalojihusisha na huduma za kifedha kama vile: mikopo midogo, akiba, bima na uhamishaji wa pesa; zinazotolewa kwa watu wa vikundi vya kipato cha chini.

Teknolojia inayowawezesha watumiaji kupokea, kuhifadhi pesa na kufanya malipo kwa njia ya simu ya mkononi, bila kuhitaji akaunti za benki.

Mfumo maalumu unaowawezesha watu kutuma, kupokea, kuhifadhi pesa na kufanya malipo, kwa kutumia kifaa kinachoitwa simu ya mkononi.

Jengo refu sana la ghorofa lililotengenezwa kwa kufuata misingi husika, ili kusaidia kutoa huduma mbalimbali za kibiashara kama vile: kupangisha, kukodisha, kununua, au kuuza vyumba.

Jengo kubwa la ghorofa la kibiashara lililotengenezwa kwa kufuata misingi husika, linatoa huduma mbalimbali kwa wateja wake, kama vile kupangisha au kukodisha vyumba.

Nguo za aina na rangi mbalimbali za jinsia ya kike na kiume, za watoto na watu wakubwa, zimepangwa kwenye eneo la biashara, kwa muonekano mzuri, ili kuvutia wateja.

Eneo kubwa lenye mkusanyiko wa maduka mbalimbali yanayojikita kutoa huduma, au kuuza bidhaa tofauti kama vile; migahawa kwa ajili ya chakula.

Eneo kubwa lenye maduka mengi ya kibiashara, yaliyojikita na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, haswa zinazopendwa na watu, kama vile nguo ikiwemo makoti.

Eneo kubwa lenye mkusanyiko wa maduka mbalimbali, linatumika na wateja kufanya manunuzi ya bidhaa, ikiwemo meza, viti, makochi ya sofa na kadhalika.

Duka kubwa la kibiashara linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali zinazotumika na watu, kama vile jinsia ya kiume ikiwemo masharti ya mikono mirefu au mifupi.

Duka kubwa zuri, la kisasa, lina mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali zinazotumika na watu tofauti, wakike na wakiume, kama vile viatu vya ngozi.

Eneo kubwa la ghorofa lina mkusanyiko wa maduka mbalimbali ya kibiashara, yaliyojikita na uuzaji au kutoa huduma tofauti kwa wateja wao.

Wateja wapo ndani ya duka kubwa la kisasa, wanafanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali haswa ya matumizi ya kila siku, kama vile vyombo vya plastiki na kadhalika.

Duka kubwa linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali, haswa za kila siku, kama vile dawa ya mswaki zinazotumika na watoto, wanafunzi na kadhalika.

Duka kubwa ndani ya eneo husika linajishughulisha na biashara ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, kama vile vyakula na vinywaji haswa vinavyopendwa na watu.

Duka kubwa la rejareja lililojikita na uuzaji wa vitu mbalimbali kwa wateja wao, kama vile: vyakula, vifaa vya nyumbani, bidhaa za afya na nyingine, kwa bei nafuu na urahisi.

Duka kubwa la kibiashara linalouza bidhaa mbalimbali za matumizi ya kila siku, kama vile: vyakula, vinywaji, vyombo vya plastiki, vifaa vya umeme na kadhalika.

Mteja yupo kwenye duka kubwa la kisasa lenye mkusanyiko wa bidhaa mbalimbali, amesimama akijichagulia vinywaji husika kulingana na kiwango Cha kilevi anachohitaji .

Duka kubwa zuri na la kisasa, linalotumika na wateja wa aina mbalimbali, kwa ajili ya kufanya manunuzi ya bidhaa, ikiwemo; vinywaji au chakula.

Duka kubwa la kibiashara linauza bidhaa za aina mbalimbali haswa ya matumizi ya kila siku, kama vile: juisi, maji, soda, na vyakula.

Duka kubwa zuri la kisasa lina bidhaa za aina mbalimbali zinazo tumika na watu tofauti, kama vile mafuta ya kujipaka yanayo uzwa kwa bei rahisi.

Eneo kubwa la kibiashara linalotumika na wateja, kwa ajili ya kufanya manunuzi ya mahitaji ya nyumbani ya kila siku kama vile: vyakula na vinywaji.

Duka kubwa na la kisasa, linalotumika nawateja kwa ajili yakufanya manunuzi ya vitu vya nyumbani, na sehemu nyingine kama vile, vinywaji na vyakula.